Hapa ni sokoni. Kuna bidhaa mbali mbali ambazo zinauzwa. Kuna vitunguu maji, kuna vitambaa, kuna bandana, kuna mtu ambaye amekaa akiziuza. Kuna vyakula, kuna pale pili pili, kuna vitunguu saumu, kuna ndimu, kuna tunda nyanya, kuna kabeji na kuna ndizi.

Ni bango la kuonyesha bima dhidhi ya pikipiki, pikipiki yenyewe imechorwa katika bango hili na maelezo ambayo yameelezwa pale ni kwamba kuna kategoria mbili, unaweza kulipia kwa mwaka au unaweza kulipia kwa mwezi mmoja.

Ni samaki ambao wamepikwa na samaki hao, kuna wale ambao wamekatwa kwenye vijisehemu na kuna wale ambao ni wazima. Kuna sahani juu ya samaki hao na mbele ya samaki hao kuna watu ambao wanaonekana.

Magari mengi yameegeshwa kwenye uwanja huu ni ya rangi tofauti tofauti .Kuna ya rangi nyeusi, kuna ya rangi ya kijivu ,kuna ya rangi nyeupe na huko nyuma kuna hema ambazo zimepangwa na kuna watu ambao wameketi pale na miti ya kijani inaonekana.

Vyakula mbali mbali vimeonyshwa, vyakula hivi ni kama vile, mahindi, tikitiki maji, malenge, mananasi, parachichi. Kando yake kuna gunia ambayo huekewa makeke.

Ni tangazo ambalo linatolewa na kampuni ya Madison kuhusu bima yao, ambayo inashughulikia watu baada ya ajali na anahimiza kwamba watu waweze kujisajili. Kando ya maelezo haya, Kuna mtu ambaye amesimama kwa fimbo, amejifunga sling'i ya mkono na ana kifaa shingoni mwake.

Aina za matunda hapa parachichi ,machungwa maembe meloni na kuna mkebe ambao umeekwa katika ya matunda hayo na Kuna mifuko imeekwa hapo kusudi ya kufungua matunda hayo.

Hii ni picha ya mama, ya baba na mtoto ambayo inaonyesha pande yake kuhusu bima ya maisha, ambayo inaelekeza kwamba siku za usoni za watu zimewekewa uhabiri.

Gari hili la kibinafsi limeegeshwa chini ya jengo fulani, ni gari ambalo lina rangi jeupe na limeegeshwa kwenye mataa.

Hiki ni duka na mbele ya duka hili kuna milango kuna gunia za kubeba vitu, kuna mifuko ambayo ni rangi ya blue na mbele yake kuna besheni, besheni ni mbili na ni za rangi ya kijani kibichi.

Ni soko ya kuuza bidhaa mbalimbali kuna nguo za watoto, kuna vibeti, na mikoba. Kuna gari ambalo limeegeshwa pale na kuna mwavuli na kifaa cha kuuza mayai na bidhaa zingine za kuliwa.

Picha hii pia inaonyesha gari, hasa gurudumu la gari. Gurudumu hili ni kubwa, linaloonyesha kwamba hili gari ni shangiki. Kisha limeegeshwa kando ya uwanja.

Katika noti ya kwanza, ni noti ya elfu moja ya zamani, iliyokua inatumiwa. Ina picha ya mzee Jomo Kenyatta. Na katika picha ya pili, ni noti ya elfu moja, pia inayotumika katika nchi ya Kenya na ina michoro ya ndovu.

Haya ni magurudumu. Magurudumu haya ni ya magari na yanaonekana ni ya magari makubwa na yanaonekana yakiwa ni magurudumu mapya ambayo hayajatumiwa kwenye magari.

Picha inaonyesha lori kubwa ambalo limebeba magari madogo, ya juu yana rangi nyeusi na moja ya nyekundu na ya chini ni ya kijani kibichi na kuna nyingine nyeusi na nyingine nyeupe, mbele yake kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi.

Hii ni picha ambayo inaonyesha viatu vya aina mbalimbali. Kuna vile vinavyovaliwa kiofisi na kuna vile ambavyo vinavaliwa kwa michezo, kuna vile ambavyo vinavaliwa tu wakati wowote.

Hapa ni sokoni kuna watu wengi ambao wameketi na wengine wamesimama kuna vibanda ambavyo imejengwa kwa ajili ya kuuza bidhaa. Wale ambao wameweka vitu vyao kwa jua wamejisitiri miavuli na hapa mbele kuna vifaa vya kuweka matunda au nyanya.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa mbali mbali, kuna kreti kuna maji kuna mifuko pale ambayo imeandikwa Tuskeys kuna M-pesa kuna vitafunio ambavyo vimebandikwa pale na kuna soda.

Mashangiki haya yameegeshwa kando ya jengo kuu ambalo linalijiita Kololocus nambari ya simu imeandikwa pale kwa labda katika mawasiliano kuhusu ulinzi wa magari haya.

Viatu vya aina mbalimbali vimepagwa hapa . Kuna viatu ambavyo vinatumiwa katika spoti , kuna viatu ambavyo vinatumiwa katika kuoga na kuvaa pale nyumbani. Kuna viatu vinavyotumiwa katika pahali rasmi ,na pia kuna ndoo zilizowekwa mahala pale; kuna moja ambayo imetiwa viatu ,na kuna nyingine ambayo haina.

Kuna mtu ameketi pale na mtu huyu ameshika rununu mkononi mwake. Katika haya maelezo mengine tunaeleza kwamba unaweza kupata bima kutokana na simu yako ya mkononi ukiwa mahali popote pale.

Vyakula mbali mbali vimepangwa katika eneo hili la soko ili kuuzwa. Vyakula hivi ni kama vile viazi, vitunguu saumu, vitunguu maji, pili pili hoho, nyanya na vinginevyo.

Hili ni duka ambalo ni la kuuza bidhaa mbali mbali. Kuna unga ambao umepangwa ni unga wa ngano na unga wa mahindi. Kuna gunia ambazo zimepangwa ambazo zina michele, kuna soda ambazo zimepangwa pale pia.

Haya ni matangazo ya bima ya magari amabayo yanafanya taxi, magari haya kwa mwezi Mmoja unalipia shilingi elfu tatu mia tano na mtu anaweza kulipa shilingi elfu tano kwa mwaka, magari ni matatu ambayo yamewakilishwa pale.

Picha hii inaonyesha mtu ambaye ameshikiliwa na watu wawili kisha juu yake kuna maandishi ambayo yameeleza kuhusu bima. Bima ambayo inasaidia wakati mtu amepata ajali.

Magari ya kibinafai haya yameegeshwa kando ya barabara, kando hapa kuna vikingi ya stima. Kisha nyuma ya magari haya Kuna mjengo ya kifahari inayo onekana.

Magari ya kibinafsi yameegeshwa kwenye nyasi katika uwanja, na nyuma ya magari haya kuna miti ya kijani kibichi ambayo inaonekana kuna mirefu na kuna mifupi.

Picha yaonyesha rununu, rununu yenyewe imeshikiliwa na mtu kwa mkono, kisha nyuma ya rununu hii kuna maandishi ambayo yanaelekeza lipa na M-pesa.

Ameshikilia kifaa cha simu tamba na katika simu tamba hii inaonyesha huduma ambazo zinatolewa na Mpesa za kutuma pesa, za kutoa pesa, za kununua mjazo, za kuweka pesa kwa mshwari na kulipia malipo kwa kutumia lipa na mpesa na kuangalia salio.

Soko la kuuza bidhaa mbalimbali, zikiwemo viazi, mahindi, kaloti, nyanya, ndimu, pili pili hoho, kabeji, na mifuko ambayo inatumiwa kupakia bidhaa hizi.

Ni picha inayoonyesha mtu mmoja ambaye anapanga nyanya katika viwango mbalimbali, nyuma yake kuna watu wawili ambao wamesimama na huko mwisho kuna watu wengine wengi ambao wanapanga mipango sokoni.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja huo, mengine ni ya rangi nyeusi na kuna mengine ambayo ni ya rangi nyeupe. Kuna watu watatu ambao wamesimama na wameketi kwenye boneti ya gari. Kisha kuna mmoja ambaye ameketi kwa nyasi na amejitama na kuna yule ambaye amesimama nyuma ya gari jeupe.

Kuna magari matatu katika uwanja huu. Kuna gari ambalo ni la samawati, hili ni la kwanza. La pili ama la katikati pale ni nyeusi na la tatu ni nyeupe na nyuma ya magari haya, kuna miti na miti hii ni ya kijani kibichi. Magari haya yameegeshwa kwa nyasi.

Hili ni duka hapa. Duka hili linauza maziwa. Maziwa haya yanauzwa kwa wingi, yanatoka katika kampuni ya Mount Kenya . Duka hili liko chini ya jumba kubwa ambalo lina ghorofa.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa ,magari haya yanaoneka mashangige, kuna mtu ambaye amesimama katikati ya magari haya. Nyuma ya haya magari kuna jengo ambalo limenadhifishwa.

Ni duka hili, na duka hili linaonyesha kuwa linauza mjazo wa airtel, na pia linahudumia mambo na Mpesa, nje ya duka hili kuna chupa mbili vya maji, kuna ndoo mbele ya frigi na kuna, na kuna watu wameketi nje ya duka hili. Kuna bidhaa pia kama mpira ambayo imewekwa pale.

Maegeshoni hapa. Magari ya aina aina yameegeshwa. Magari haya yana rangi tofauti tofauti. Kuna lile ya manjano, kuna lile nyeusi, kuna yale meupe na kuna yake mekundu.

Hii ni simu ambayo imeshikwa kwa mkono wa binadamu simu hii inaonyesha huduma mbali mbali ambazo zinapokelewa kupitia M-pesa, M-pesa unaweza kutoa pesa kwenye simu unaweza kuweka pesa unaweza kukopa, unaweza kujua hata salio lako na hata kununua mjazo kutoka kwa simu.

Haya katika picha hii magari yanaonekana ambayo yameegeshwa chini ya miti, kuna uwanja ambao una nyasi na watu wawili wameketi huku wawili wamesimama.

Kuna magari ambayo yameegeshwa, magari haya ni mengi yana rangi tofauti tofauti na ni aina tofauti tofauti. kuna ya rangi nyeusi, kuna ya rangi nyekundu, kuna ya rangi nyeupe.

Hapa ni vyakula vya kiasili vinaonyeshwa. Kuna matoke ambayo yamewekwa ndani ya ndoo, kuna gunia kando yake, kuna vitunguu vya matawi, kuna makenge na kuna viazi vitamu.

Picha hii pia inaonyesha gurudumu nne na katika gurudumu hizi zimewekwa mahali ambapo maji yanaachiliwa kutoka juu zikiwa zinasafishwa.

Kuna kipapai, kuna pili pili, mapera, ndimu, kitunguu maji, nyanya, viazi vitamu, karoti na kuna besheni ambayo ina chakula ndani na kuna baluni mbili kando yao.

Magari mawili yanaonekana kuendeshwa kwenye uwanja. Uwanja huu kuna nyasi ya kijani kibichi. Na mbele ya magari haya, kuna miti inaonekana Kwa mbali. Na mbele ya gari hili cheusi, kuna mtu ambaye anaonekana Kwa umbali.

Hili ni jengo la duka na duka lenyewe limeandikwa kwa jina M-pesa. Hapa mbele kuna viti na kuna meza ambayo imeandaliwa hapo nje kisha kuna sakafu.

Huku ni maegeshoni magari ya aina mbalimbali yemeegeshwa. Mengi ni ya kuuzwa, kuna mashangiki pia. Kuna yale ya rangi nyeupe, rangi nyeusi, hudhurungi, na kadhalika. Mbele ya magari haya, kuna mijengo, na pia kuna eneo la maji.

Watu wawili wamesimama nyuma ya gari na gari ni dogo. Mmoja ambaye amevaa suti katika upande wa kulia ameshika pampu na anaweka gari mafuta. Mwengine amesimama akiwa amemwangalia na anashika gari kwa mkono wake wa kulia.

Hili ni duka linalouza bidhaa zinazo husiana na urembo kuna bidhaa vingine vinavyouzwa mbele ya duka hili kama vile ndizi na papai kisha kuna gari ambalo limeegezwa katika upande wa kulia na upande wa kushoto Kuna aina ya gari inaitwa tuktuk imesimamishwa.

Watu watatu hasa ambao wameangalia kifaa cha rununu ama simu tamba, ni wanaume wawili, kuna mmoja hapa katikati ambaye ananyoosha kidole, kwenye rununu hii na kuna wa kike ambaye ametabasamu tu huku amemshika mwenzake mkono.

Ni picha inayoonyesha Huduma mbalimbali za mpesa. Inaonyesha salio katika akaunti, inaonyesha jinsi ya kulipa na pia jinsi ya kutoa pesa. Na pia inaonyesha kwamba ina Huduma ya kutoa mjazo.

Katika picha hii ni noti ambazo zinatumiwa kama pesa katika nchi ya Kenya. Kuna noti ya shilingi mia tano, kuna noti ya shilingi mia mbili na kuna noti ya shilingi elfu moja.

Kuna jengo hapa na jengo hili limejaa bandikizi ambazo zinaonyesha kwamba ninatoa huduma za M-pesa kuna watu watatu ambao wamesimama mbele ya jengo hili.

Vyakula mbalimbali vimeonyeshwa hapa, aina za matunda. Kwa mfano, machungwa, nyanya, tunda nyanya, maembe, mapera, paipai, nanasi, tikitiki maji, ndizi na matoke.

Hapa ni kinyozi ambapo watu wanatengenezwa nywele kisha kuna duka ambalo linauza bidhaa zinazohusiana na urembo na pia kuna viti viwili hapa nje ambavyo vimepangwa kwa ajili ya wateja na humo ndani kuna mtu anaonekana ameketi amejishika uso.

Picha hii inaonyesha stakabadhi ambayo mtu hupewa wakati anajisajilisha kama mmoja wa wale wanaolipa ushuru katika nchi ya Kenya.

Uwanjani huo kuna magari ambayo imeegeshwa. Magari ni ya kibinafsi. Yana rangi tofauti tofauti. Kuna watu ambao wanaonekana nyuma ya magari haya kwa umbali na kuna miti ambayo inaonekana.

Katika picha hii kuna mikono miwili, kuna mkono ambao umenyooshwa kutoka kushoto ambao una ufunguo. Kisha kuna mkono wa upande wa kulia, ambao umenyooshwa, ili kupokea ufunguo huu.

Hii ni risiti ambayo imelipiwa ada ya serikali, na katika risiti hii Kuna kitambilisho, nambari ya kitambulisho, Kuna jina la mtu ambaye amelipa, Kuna barua pepe na Kuna nambari ya simu ya pesa ambazo zimelipwa hapo za elfu moja

Haya yanaonekana kama maegesho ya magari. Magari yameegeshwa pale ni ya aina mbalimbali na yana rangi tofauti tofauti. Rangi nyeusi, kuna ya rangi nyeupe, kuna ya samawati na magari haya kuna yale ya kibinafsi na kuna yale ya kubeba vitu ama mizigo.

Haya ni magari ya aina mbali mbali ambayo yamewekwa maegeshoni.

Hii ni mashine ambayo huwa inatumiwa katika kupimwa maziwa ya kuuza. Mtu huyu ambaye amesimama mbele yake, anaijaribu kuikarabati, ama kuifanya iweze kupima katika lita zinazofanana na juu yake kuna nambari ambayo, unaweza kupiga ili kusaidika.

Ni matangazo ya bima ya pikipiki, katika bango hili tunaangaziwa nambari ambazo tunaweza kutumia hili uweze kupata usaidizi , kando yake kuna risiti ambayo mtu amelipia na pia kuna ada ambazo tunaelekezwa ya mwaka mmoja na mwezi sita.

Magari yanaonekana yakipita kwa ugumu katika njia hii ni mafuriko ambayo yameshuhudiwa kwa sababu ya mvua nyingi na katika maelezo haya, tunaelezewa kuwa kuna bima ambayo inaweza kusaidia katika wakati kama huu wa msimu wa masika.

Hii ni picha ya noti la pesa lililokuwa linatumiwa katika nchi ya kenya shilingi mia tano, kabla ya mabadiliko. Na katika noti hii kuna mchoro wa simba, mchoro wa rais aliyekuwa rais wa kwanza katika nchi ya Kenya mzee Kenyata na picha la jengo la bunge.

Gari ni la kubeba mizigo ambalo limeegeshwa kwenye uwanja, kuna mtu ambaye ameketi katika upande wa nyuma na kuna miti ambayo inaonekana nyuma ya gari hili.

Hii ni picha ambayo inaonyesha sarafu mbalimbali za pesa za nchi ya Kenya, kuna sarafu ya shilingi ishirini, kuna noti ya shilingi mia mbili na kuna noti ya shilingi hamsini na mkono ambao umeshikilia noti hizi.

Picha yaonyesha watu wawili ambao wanasalimiana. Na mmoja, ambaye amevaa suti, katika mkono wa kulia anampa wa mkono wa kushoto ufunguo wa gari.

Lori kubwa limebeba magari kuna magari katika safu ya chini na katika safu ya juu lori hili lipo kwenye barabara na kando ama nyuma ya lori hili kuna nyasi ya kijani kibichi na miti mikubwa.

Bango mbali linaonyesha bima la afya, na bima hii alinaangazia jinzi itakavyo kuongoza hatua kwa hatua. Kuna watu watatu ambao wamechorwa, Kuna mama, Kuna baba na Kuna mtoto.

Maridadi ambayo imeshonwa, imewekwa Kwa kifaa cha bandia ambacho huonyesha mchoro wa nguo na kuna vitambaa ambavyo vimepangwa kwenye sevu na nguo zingine ambazo zimeshonwa na zikapangwa kwa ajili ya kuuza. Kuna kibeti ambacho kina kimewekwa juu ya sevu hizi na kuna kofia ambazo ziko pale.

Hili ni duka ambalo linauzwa bidhaa mbali mbali. Nje ya duka hili kwenye lango, kuna mtu anaingia dukani kisha kuna saluni na kuna kifaa cha kufanya usafi katika sehemu hiyo.

Ni gari la kibinafsi hapa linaendeshwa kwenye barabara kuu, kando kuna kikingi cha stima. Kuna miti pia ambayo inaonekana kando ya barabara.

Picha hii inaonyesha mtu ambaye anajishika tama kana kwamba ana huzuni amefunga kifaa Fulani shingoni mwake na Kuna maandishi ambayo yanatangaza bima ya Madison.

Hapa kuna mapambo, mapambo ya kila Aina hasa Yale ya kuvaa shingoni, kuna vikapu na vikapu hivi kimetengenezwa.pi kwa mapambo ni vya rangi tofauti tofauti na ni viwango tofauti tofauti ,kuna vile vidogo na kuna vile vikubwa. Vimepangwa kwa ajili ya kuuza.

Rafu ya viatu, viatu ni vya aina mbali mbali kuna buti yanayovaliwa kwa matope kuna viatu vya michezo na kuna viatu vya ofisi, kuna mtu ambaye anaonekana anatembea.

Matangazo ya bima ya Jubilee, mwanamke amechorwa pale anatabasamu na bima hii inalipiwa shilingi mia tano na ni ile ambayo inasaidia katika matibabu.

Hapa panaonekana sehemu ya mauzo. nguo mingi zimepangwa za kuuza. Watu wanaonekana wakiinama wakichagua chaguo lao na mmoja amesimama tu.

Magari ya rangi ya kijivu yameegeshwa kwenye uwanja huu. Kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Kuna watu ambao wamesimama na kuna wengine ambao wanatembea tembea hapa uwanjani.

Hili ni duka, na katika duka hili limeandikwa maelezo ambayo yanasema kwamba natoa huduma, za kutoa mjazo kwa Airtel na Mpesa. Na pia, kuna watu wawili ambao wamesimama hapo mbele wakiwa wanasubiri kuhudumiwa.

Haya ni matangazo ya bima ya AAR na AAR wanatangaza kwamba huduma zao za kiafya sasa zimefika mlangoni mwetu. Inasema kwamba unaweza kupata hata dawa kutokana na pale ambapo ulipo ukitumia bima hii.

Hii ni picha ambayo inaonyesha, vinyozi mbali mbali, ambapo nywele inatengezwa. Kuna Ile ya kushukwa na kuna Ile ya kunyolewa.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mandhari ya sokoni, na katika mandhari haya, kuna nguo aina ya mtumba ambazo zimepangwa, kwa ajili ya kuuzwa.

Hii ni bima ya nyumba, ambayo inapewa watu, na kuwakinga kwa miaka ishirini, wanapowekeza pesa zao katika kampuni hii.

Picha yaonyesha vyakula mbalimbali hasa virutubishi ambavyo vimetumika kupika na matunda, kuna nyanya ,kuna, pilipilihoho, kuna dania, kuna vitunguu maji, kuna mbaazi, kuna malenge na vingine vinginevyo.

Haya ni matangazo, ni matangazo ya bima ya afya kwa wagonjwa, na ni ya kampuni ya Jubilee, na inayo changiwa na elfu sita mia mbili za Kenya, hata wale ni wajawazito nitawahudumia, na hata mtu akifa.